Hii ni duka kuu ya kuuza vitu vya mapambo. Kuna aina tofauti tofauti ya mapambo kama vile miwani, shanga, mikufu. Kofia pia zinapatikana hapa. Nguo, viatu na kadhalika.

Hapa kuna aina tofauti tofauti ya nguo, mikoba, viatu, vina rangi tofauti tofauti ili kuvutia wateja wanao kuja mahali hapa.

Hii ni duka kuu la kuuza nguo. Nguo zinazoonekana hapa ni za wanaume kama vile koti, shati, tai, suruali ndefu na viatu pia.

Ukiangalia kwenye lango kuu, kuna watu ambao wanaingia humo ndani, kwenye duka hili, ili kutafuta mikoba, nguo tofauti tofauti, viatu.

Hapa kuna uuzaji wa magari, magari ya kibinafsi na pia ya uchukuzi, unaweza ukaona pia kuna bei ambayo imewekwa ili kujua namna utakavyo nunua.

Hapa ni mahali pa kuuza viatu, vinauziwa katika jua kali. Viatu venyewe vimetengenezwa kwa ngozi ya wanyama, vina mapambo ambayo yanaaminika kuwa ni ya kimaasai.

Huu ni mji mkuu, kuna watu wengi sana. Vitu pia vimo vya aina tofauti tofauti. Wanaonekana kufurahia kutafuta kile ambacho wanakihitaji.

Haya ni manyumba ya kisasa yamejengwa kwa ustaarabu wa hali ya juu. Yanaonekana kuwa ni ya aina ya ghorofa na imejengwa kwa ajili ya kuuza au kwa upangaji.

Ukiangalia hapa kuna jumba ambalo bado halijakamilika kujengwa, inaonekana muundo wake ni wa kisasa. Limejengwa ni kwa ajili ya kupangisha au kuuza.

Hili ni bango ambalo linaonyesha nyumba ambazo zinafaa kuuzwa. Wateja wanakaribishwa kununua nyumba hizi kwa bei nafuu, inaonekana pia ziko tayari, mteja anaweza akaingia saa yoyote ile.

Hapa ni kwenye duka kuu, kuna vifaa tofauti kama vile meko ya kupikia, pia kuna televisheni ambazo zimewekwa kwenye ukuta, wanunuzi pia wamo ndani.

Hapa ni katika duka kuu. Kionekana hapa kwa wingi ni sharubati za aina tofauti tofauti. Una uhuru wa kuchagua bidhaa unazohitaji kwa sababu zimebandikwa bei.

Hapa ni penye duka kuu. Na ukitazama kwa umbali kidogo uanona kuna uokaji wa mikate, keki na kadhalika ambayo inaendelea pale. Mabango yamewekwa kila mahali ili kuonyesha vitu mahali viliko.

Hapa ni kwenye duka kuu la kuuza viatu ama nguo, hapa kuna viatu ambavyo vinaonekana vina bei ambayo imepunguzwa kwa asilimia hamsini.

Hapa ni kwenye duka kuu, kuna vyombo aina tofauti tofauti, wanunuzi wako mbioni kutafuta, vinavyowapendeza, vina rangi tofauti tofauti kama buluu, samawati, nyeupe, nyekundu pia.